Huu ni usambazi umeme. Inaonyesha mnara mrefu wa umeme. Unaonekana juu ya kilima chenye majani. Mnara huu huwezesha usafirishaji wa umeme wa kiwango cha juu, inayoshukisha na kupandisha umeme kwa matumizi vya nyumba.

Hiki ni kituo cha umeme. Ni kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi ambayo hutoka ndani ya ardhi. Kituo hiki kiko eneo la Olkaria. Kinaweza kuzalisha megawatts mia moja hamsini na nane.

Hii ni usambazaji wa umeme, inaonyesha transfoma, ikifanyiwa ukarabati, au ufungaji. Transfoma hii, ni kifaa muhimu katika kituo cha umeme, inayotumika kubadilisha volteji ya umeme kutoka kiwango kimoja, hadi kingine

Huku ni kituo cha umeme ambacho kina transformer , miundo ya chuma na nguzo za umeme. Kituo hiki kinaonekana kuwa na miundo mbinu muhimu kwa usambazaji wa umeme. Kituo hicho kina transformer kubwa zinazotumika kubadilisha volteji ya umeme.

Hili ni uzalisha wa umeme. Inaonyesha kituo cha kupeleka umeme. Kituo hiki kina transfomer ,nguzo za chuma na nyaya za umeme . Kituo cha kupokelea umeme ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Huu ni usambazi wa umeme. Inaonyesha barabara ya miguu iliyofunikwa kwa matofali. Kando ya barabara yenye magari Kuna miti na majani upande mmoja wa barabara na ukuta upande mwingine. Mtu anaweza kuonekana akitembea kwa umbali wa barabara akipanda miti ya stima huku huonekana ni wafanyikazi wa umeme.

Hili ni kituo cha umeme, inaonyesha kituo cha kubadilisha umeme. Kituo hiki ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya umeme, inaotumika kubadilisha umeme wa kiwango cha juu hadi kiwango cha chini, ili kusambaza kwa matumizi.

Vituo vidogo vya umeme. Inaonyesha transfoma ya umeme iliyopakwa kwenye nguzo ya mbao, ikiwa imezungukwa na waya nyingi. Transfoma hii ufanya kazi ya kubadilisha volti ya umeme kutoka kiwango cha juu hadi kiwango cha chini au kinyume chake. Hili iweza kusabaza kwa matumizi ya nyumbani na viwandani.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha mwanaume amesimama akiwa amepanua mikono yake, akionekana mwenye furaha. Yuko mbele ya nyumba ya kitamaduni iliyo na paa la majani na kuta za udongo. Mwanaume amevaa shati la rangi ya kahawia na suruali nyeupe.

Uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha kifaru akila nyasi. Kifaru huyu anaonekana kuwa na pembe kubwa na mwili wake ni mweusi. Kifaru amezungukwa na uzio wa waya na ardhi imefunikiwa kwa udongo mwekundu.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha twiga mmoja akila majani kutoka kwa mti mrefu. Twiga huyu ana madoa ya kahawia na rangi ya majani na amesimama katikati ya miti mingi ya kijani. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga ya bluu na miti mingine.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamazi. Inaonyesha maabara ya matibabu. Fundi wa maabara wawili wanaonekana wakifanya kazi katika maabara hiyo. Mmoja amesimama upande wa kushoto na mwingine amesimama upande wa kulia. Wote wamevaa makoti meupe.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha mandhari ya hifadhi ya wanyama ambapo kuna ndege aina ya mbuni akitembea kwenye njia ya vumbi. Nyuma yake kuna nyasi na vichaka na pia miundombinu ya barabara au daraja refu linaoonekana kwa umbali.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha tembo mchanga akitembea. Tembo huyu ana rangi ya kahawia na masikio makubwa. Anatembea kwenye ardhi isiyo na nyasi. Tembo kwa kiswahili anaitwa ndovu au tembo.

Uhifadhi wa mazingira inaonyesha mbala mmoja mkuu akiwa amesimama karibu na gari na mbala mwingine mdogo nyuma yake. Mandhari ni ya Nyika na kuna mlima au vilima mbali.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha twiga akiwa karibu na mtu. Twiga anaonekana akila kutoka kwa mti au kichaka na mtu amesimama karibu na uzio. Picha hii inaweza kuwa imepigwa katika mbuga za wanyama au hifadhi.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha kundi la wanafunzi na walimu wao wakiwa wamekusanyika nje ya majengo ya shule. Mwalimu ameshika mche ya kwa mti na mwanafunzi amezungukwa wakitazama. Inaonekana kama wanashiriki katika shughuli ya kupanda mti. Hii inaweza kuwa njia ya kuwahamasisha wanafunzi kujali mazingira.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha makazi duni yaliyo katika eneo la mbali. Nyumba nyingi zimejengwa kwa matofali ya udongo na kuna rundo kubwa la mawe mbele ya makazi. Eneo hii linaonekana kuwa na miundo mbinu duni na hali ya maisha ya chini.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha msafara wa magari ya watalii katika mbuga ya wanyama. Magari haya yanaonekana yaki safiri kwenye barabara ya vumbi na kuna miti na nyasi kavu pande zote.

Uhifadhi wa mazingira. Inaonesha mwanamke akichota maji kutoka kwa bomba katika eneo ambalo linaonekana kuwa duni. Kuna ndoo kadhaa za rangi tofauti karibu na yeye. Eneo hili inaonekana kuwa na majengo ya mabati na udongo.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha mkondo wa maji iliyojaa takataka unaopita katikati ya makaazi ya watu. Majengo yanaonekana pande zote za mkondo huu na miti na vichaka vimeota kando yake. Hali ya mazingira inaonekana kuwa chafu na sio salama.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha watu wawili wakisimama kwenye boa za kuteleza majini na mashua yenye watu wengi nyuma yao. Watu wote wako kwenye maji ambayo yanaonekana kama ziwa au bwawa. Kuna miti mingi na mimea kando ya maji.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha maonyesho ya kitamaduni katika Bomas of Kenya. Wanawake wawili wamevaa nguo za kitamaduni na wanadensi huku mwanaume akipiga ngoma.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha watu wawili katika eneo lenye maji mengi na miti. Mtu mmoja amesimama karibu na miti na mwingine yuko mbali zaidi. Maji yanaonekana kuwa yamejaa na inaweza kuwa mfuriko.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Inaonesha swala anayejulikana kama swala granti. Swala huyu anaonekana akitembea katika eneo la nyasi kavu. Swala granti ni aina ya swara anayepatikana katika sehemu za Afrika mashariki.

Uhifadhi wa mazingira inaonyesha kundi la watu wakipanda mti. Watu wamekusanyika karibu na shimo lililoandaliwa kwa ajili ya kupanda mti. Wengi wamevaa mavazi rasmi na mmoja anashikilia mti mchanga tayari kuipanda.

Hili nii uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha twiga akijaribu kupita juu ya uzio wa chuma. Twiga ni mnyama mrefu mwenye miguu mirefu na shingo ndefu. Twiga huishi katika savana na maeneo mengi ya wazi barani Afrika. Twiga hawezi patikana kwa maeneo mengi nchini Kenya.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi, inaonyesha mwanaume akiwa ameshika kichwa cha twiga. Twiga wengine wanaweza kuonekana nyuma yake. Picha hii imeweza kuwa kupigwa katika kituo cha wanyama pori nchini.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi inaonesha ndege aina ya Spotted pia inajulikana kama tiko. Ndege mrefu wenye miguu mirefu na manyoa ya kahawia yaliyofunikwa na madoadoa meusi, ndege hawa huishi katika maeneo ya nyasi na savana ya afrika kusini kwa jangwa la Sahara .

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mawe ya matombwe na bidhaa ya mimea na maji yanayozunguka huku mamba zikiwa ndani. Matombwe huonekana kuwa katika rangi ya waridi na nyeupe na mimea ni kijani kibichi.

Uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha mwanaume aliyevaa nguo za kijeshi, akiwa ameshika bunduki akielekeza kwa simba aliyelala chini. Mandhari ni ya wazi na kuna miti na majengo madogo kwa umbali. Inaonekana kama tukio la uwindaji au ulinzi wa wanyama pori.

Uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha mandhari ya pori na wanyama kadhaa. Kuna mbuni mmoja anayetembea kwa kasi katikati ya picha na sware wawili wanaonekana pembeni. Mandhari na miti mingi na nyasi ikiashiria mazingira asili.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mandhari ya mlima na mawingu. Kuna mlima enye rangi ya kijivu na mawingu meupe na ya bluu angani. Nje kuna eneo tambarare na mimea michache.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi, inaonyesha watu wakipanda mti. Kuna watu watatu wamesimama nyuma na mtu mmoja anapanda mti kwa kutumia jembe. Mti huyu mdogo, umewekwa kwenye shimo, ardhi na mtu huyo anafunikia udongo.

Hili ni hifadhi ya mazingira usimami za wa rasilimali asili. Kuna kikundi la watu wakiwa wamesimama pamoja kwa ajili ya picha. Wengi wao wamevaa mavazi ya a kitamaduni ya maasai, ambayo yanahusisha shuka nyekundu na mavazi yenye shanga.

Hili ni uhifadhi wa mazingira, inaonyesha kifaru mweupe akisimama karibu na miti. Kifaru huyu ana ngozi ya kijivu na pembe mbili. Miti upo chini karibu na kifaru. Picha imepigwa katika mazingira ya wazi na yenye miti.

Huu ni uhifadhi wa mazingira, inaonyesha kifaru akiwa ndani ya kreti ambao labda kwa ajili ya kusafirisha au kuhifadhi. Kifaru huyu amefungiwa na kitambaa cha blue kwenye kichwa chake, watu wengi wanaonekana nyuma ya kreti wakitazama tukio hilo.

Hili ni uhifadhi wa mazingira, inaonyesha kundi la watu wakifanya kazi kwenye bomba kubwa. Wanatumia vifaa vya ujenzi na wamevaa nguo za kazi. Eneo hilo linaonekana kama ni eneo la ujenzi au ukarabati.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Mwanamke anaonekana akitembea katika eneo lenye taka nyingi. Eneo hili linaonekana kuwa duni na kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati. Mwanamke huyu amevaa shati jeupe na sketi ya rangi ya kijani na njano na ameshika mfuko wa plastiki wa kijani.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha mfereji mrefu na bomba lililo ndani yake. Mfereji huu unaonekana kuwa umefunguliwa ardhi na ukuta zake ni za udongo. Bomba lililo ndani ya mfereji inaweza kuwa la maji au maji taka.

Inaonyesha wanafunzi wanne wakike wakiwa kwenye darasa la kompyuta, wamevalia sare za shule na wamekaa mbele ya kompyuta. Wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta, kuna kompyuta nne kwenye meza na wanafunzi wote wanaonekana kuji shughulisha na shughli zao.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha aina ya ndege ambayo imetua katika matawi. Ana manyoya ya rangi ya majani, nyeusi na kahawia. Ana koo la majani na mdomo mweusi. Ndege huyu huonekana sana sana Afrika Mashariki.

Hili ni uhifadhi wa mazingira inaonyesha mwanaume akijaza madumu ya maji kutoka kwa bomba, kuna madumu kadhaa ya njano na ya buluu. Kuna watu wengine wawili nyuma yake wakisimama karibu na maji machafu.

Hili ni uhifadhi wa mazingira, inaonyesha mfumo wa mabomba ya maji ambapo mfanyikazi anafunga bomba. Hii inaonyesha jinsi mfumo ya bomba ya maji inavyofungwa na kutengenezwa.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha kiboko mdogo, kiboko huyu ni mnyama wa maji ambayo huishi Afrika. Ana ngozi laini na mwili mnene. Huyu ni mnyama anayeishi katika mazingira ya maji na ni maarufu kwa tabia yake ya kujificha kwenye maji.

Huyu ni aina ya ndege. Aina ya ndege hii inaitwa tausi. Iko na colour mbili. Hizo colour ni bluu na kijani. Pia huyu ndege, amepanua mdomo. Macho yake liko wazi. Miguu yake pia ziko nyeupe.

Huo ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha mbuni akiwa amekaa kwenye kiota chake na mayai mengi karibu naye. Mbuni huyu ana manyoya meusi na shingo nyeupe na mayai meupe na makubwa.

Hili ni uhifadhi wa mazingira, inaonyesha watu wawili wanaoendesha baiskeli kwenye barabara, wamevaa mavazi ya mchezo na wanaonekana kuwa eneo la mlima. Mmoja anaendesha baiskeli mbele ya mwengine na wote wanaelekea upande mmoja. Anga ni wazi na kuna mlima kwa picha mbali.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha kundi la watu wakiwa wamesimama nje wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Watu wengi wanaonekana kuwa wanafunzi na wengine wanaonekana kuwa walimu au wafanyikazi wengine wa shule. Wote wameshikilia mche ya mti inawezekana kwa ajili ya kupanda.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha reli ardhini inayoelekea kwenye kijiji wakati wa mchweo . Jua linaonekana likichomoza juu ya majengo ya jiji na anga imejaa rangi ya samachwesi . Miti na majani yanaweza kuonekana pande zote za reli.

Huu ni uhifadhi wa mazingira. Inaonyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko. Nyumba zimebomoka na watu wengi wamekusanyika hapo. Inaonekana kuwa kuna uokoaji unaendelea na watu wamepata hasara kubwa kutokana na mafuriko hayo.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha barabara yenye magari na pikipiki. Kuna ishara za barabara za kijani juu ya barabara. Mandhari inaonekana kuwa ya mchana, na kuna miti na mjengo kwa umbali.

Usafiri wa umma unaonyesha gari aina ya matatu likiwa limeegeshwa pembezoni mwa barabara watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na gari hilo. Matatu hayo yanarangi ya bluu na njano

Hili ni usafiri la umma, linaonyesha gari aina ya matatu inayotumika kwa usafiri wa umma jijini. Matatu hii ina rangi za zambarau na mchoro nyeusi na inaonekana kuwa imesimama barabarani. Kuna mabasi mengine nyuma yake na watu wamesimama karibu naye.

Hili ni usafiri la umma, inaonyesha barabara yenye daraja la watembea kwa miguu. Kuna lori la manjano likisafiri barabarani na magari mengine yanaonekana mbali. Anga lina mawingu, kuonyesha kuna dalili ya mvua.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha basi la abiria lenye julikana kama matatu, likiwa limeegeshwa pembezoni mwa barabara yenye shughuli mingi. Watu wengi wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na basi wengine wakisubiri kupanda na wengine wanapita.

Huu ni usafiri wa umma. Inaonyesha eneo lenye watu wengi wakitembea na mabasi mawili ya rangi ya blue na kijani yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kuna majengo marefu ya kisasa yanaonekana nyuma na pia miti ambayo inaashiria kuwa ni eneo hili huenda likawa mjini.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi na magari ya umma, pikipiki na watu wengi. Gari moja la umma lina rangi nyekundu na limeandikwa Prudence Baraka na iko mbele ya picha. Watu wamesimama kando ya barabara na wengine wakitembea. Ni siku ya kawaida katika jiji lenye shughuli nyingi.

Hili ni usafiri wa umma. Inaonyesha magari mawili ya umma yakiwa yameegeshwa barabarani. Huku watu kadhaa wakiwa wamesimama karibu naye. Kuna jengo refu nyuma ya mabasi, na mazingira yanaonekana kuwa mjini.

Hili ni usafiri la uma. Linaonyesha basi ndogo la abiria aina ya isuzu ikiwa imeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi katika mji. Basi hili lina rangi nyeupe na lina rembo ya isuzu mbele. Kuna watu wengi wakitembea kando ya barabara na majengo marefu yanaweza kuonekana nyuma yao.

Usafiri wa umma inaonyesha msongamano wa magari katika barabara ya jiji , kuna magari mengi mabasi na malori yakiendeshwa katika upande zote mbili za barabara pia kuna watu wakitembea kando ya barabara na majengo yanaonekana kwa nyuma.

Hili ni usafiri la umma, inaonyesha barabara yenye magari mengi na majengo pande zote mbili. Kuna pia nguzo za maji, na daraja la waenda kwa miguu. Barabara inaonekana kuwa na njia mbili zilizotenganishwa na eneo la kijani katikati.

Usafiri wa umma, inaonyesha magari mawili madogo ya abiria yanayo itwa matatu yakiwa yameegeshwa kando ya barabara matatu haya yana rangi nyeupe na mistari ya njano na yana matangazo ya biashara.

Hili ni usafiri la umma, inaonyesha bango la matangazo ya kampuni ya usafiri ya Super Metro likiwa na nambari nne kubwa. Bango hilo lina orodha ya maeneo yanayohudumiwa na kampuni hiyo kama vile Ngong Road, Coptic Hospital, Prestige, Adams, Postal Junction.

Hili ni usafiri la umma, linaonyesha barabara yenye magari mengi. Barabara hiyo, ina njia nyingi, na inaonekana kuwa na msongamano wa magari. Kuna majengo marefu, yanayoonekana katika mandhari ya nyuma. Hali ya hewa, inaonekana kuwa ya mawingu.

Hili ni usafiri wa umma. Inaonyesha eneo lenye msongamano wa magari na watu. Kuna maafisa wa trafiki wakiwa kazini na magari mengi yanayopita. Inaonekana ni eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Hili ni usafiri la umma. Linaonyesha barabara kuu yenye magari kadhaa na watu wawili wamesimama kando ya barabara .Kuna lori kubwa lililoegeshwa upande wa kushoto na ishara za barabara juu. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha msongamano wa magari na watu katika mtaa wa jiji. Kuna mabasi mengi yamesimama barabarani na watu wengi wanatembea kwa mguu, wengine wakivuka barabara. Picha inaonekana kuchukuliwa wakati wa mchana na anga ni wazi.

Usafiri wa umma. Picha ya basi la abiria linajulikana kama matatu nchini Kenya. Basi hili limepakwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia, haswaa, mchoro wa msichana nyuma ya gari. Matatu ni sehemu muhimu ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha eneo la mjini lenye jengo lenye madirisha na magari mengi mbele yake. Kuna ishara iliyoandikwa, safari kericho, kisumu, kakamega.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha basi la abiria likiwa limesimama katika mtaa wa mji. Basi hilo lina rangi nyeupe na nyekundu na limeandikwa Va Sacco. Kuna watu wengi wanaosubiri basi. Majengo ya mji yanaonekana kwa nyuma.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha mabasi ya umeme ya Embakasi Sacco , yakiwa yameegeshwa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakisubiri kupanda mabasi haya. Mabasi haya yanatumia umeme badala ya mafuta, ambayo usaidia kupunguza uchafu wa mazingira.

Hili ni usafiri la umma linaonyesha mabasi matatu na majengo kadhaa. Basi nyekundu limeandikwa Embasava Sacco na mengine mawili ni meupe na ya mistari ya njano. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na basi moja. Majengo yanaonekana nyuma ya mabasi.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha gari ya aina ya matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana kusubiri kupanda matatu na wengine wakiwa wamesimama karibu na gari. Kando ya gari kuna begi la kusafiria.

Huu ni usafiri wa umma. Inaonyesha tuktuk mbili zikiwa zimeegeshwa kwenye barabara. Tuktuk ya kwanza ina rangi ya zambarau na ya pili ina rangi ya manjano. Tuktuk zote zina paa na madirisha.

Hili ni usafiri la umma, inaonyesha mtaa wenye shuguli nyingi ambapo kuna mabasi, magari na watu wakitembea. Hali ya hewa inaonekana kuwa mawingu. Kuna majengo marefu upande moja wa barabara.

Hili ni usafiri la umma. Kuna magari mengi ikiwa na pamoja na mabasi na magari madogo na watu wakitembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma yake na miti imepandwa kando ya barabara.

Hili ni usafiri wa umma. Hii inawakilisha shughuli za usafiri, katika mazingira ya mji. Inaonyesha gari la basi ndogo la usafiri wa umma, iliyoandikwa Meru Express Shuttle. Katika barabara la mji, kuna watu wanaotembea karibu na gari na basi.

Hili ni kituo cha basi. Kuna magari mbili, za umma zinayosimama. Pia kuna wapitanjia, kuna magari zinayopita nyuma yake, na kuna manyumba iliyojengwa ghorofa.

Hili ni usafiri la umma. Basi la abiria la rangi ya waridi, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wengi wameonekana wakitembea karibu na basi hilo. Basi hilo lina namba ya usajili.

Hapa ni kituo cha basi na pia kituo cha gari la moshi. Yanayoonekana ni gari za umma, pia gari za kibinafsi. Pia abiria wanaongojea kupanda hizo magari wameonekana wakisimama, wengine wanapita. Pia kuna barabara la gari la moshi.

Huu ni usafiri wa umma, inaonyesha barabara yenye majengo na watu, na inaonekana kama imepigwa kutoka ndani ya gari. Kuna mnara meupe upande wa kushoto na kuna watu wengine wakitembea kando ya barabara. Gari lingine linaonekana kwa umbali.

Hili ni usafiri la umma, inaonyesha mtaa wenye majengo na magari. Kuna mabasi madogo yanayojulikana kama matatu, yameegeshwa kando ya barabara. Majengo yana maduka na biashara ikiwa na pamoja na Safaricom ambayo inaonekana wazi kwenye mabango. Watu wanaonekana wakitembea karibu na magari.

Usafiri wa uma. Gari aina ya matatu ambayo imepakwa kwa rangi ya buluu na michoro. Gari hili lina namba na limeekeshwa barabara huku watu wakipanda. Gari zingine zinaonekana nyuma na majengo ya mijini, yanaonekana katika mandhari

Usafiri wa uma. Hili ni eneo la barabara lenye magari madogo ya abiria yaliyopangwa. Kuna watu wengi wanapita wengine wakiwa wamevalia barakoa. Pia kuna majengo yenye maduka.

Hili ni usafiri la umma, inaonyesha mabasi matatu yaliopakiwa kwenye barabara, kuna jengo refu nyuma ya mabasi na miti mingi, watu wengi wanaonekana wakitembea karibu na mabasi.

Hili ni usafiri la umma. Linaonyesha basi la Tawakal likiwa limeegeshwa mbele ya jengo. Basi hili lina rangi ya manjano na lina nembo ya ndege nyeupe. Kuna watu wawili wanaonekana wakiendesha mkokoteni huku wamebeba mizigo.

Huu ni ukaazi wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha mfereji mrefu na mwembamba uliochimbwa ardhini na kujazwa na maji. Mfereji huo unaonekana kuwa sehemu ya mradi wa ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu. Udongo mweusi unaozunguka mfereji unaonyesha kuwa eneo iliyo halija kamilika.

Huu ni ukafi wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha lori nyeupe iliyojaa bidhaa iliyosimama mbele ya jengo la gorofa. Lori linaonekana kuwa limebeba mizigo mingi na lina alama za jano na nyekundu nyuma. Jengo lina madirisha mengi yenye rangi ya kahawia. Kuna mtu anaonekana amesimama karibu na lori.

Hili ni ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha eneo lenye taka nyingi. Taka hizo zimekusanyika kwa wingi na zinaonekana kuwa na aina mbalimbali za vifaa, ikiwa ni pamoja na plastiki na vitu zingine. Maandhari ya nyuma inaonyesha majengo na miti.

Hili ni ugafi wa maji na usimamizi wa taka. Picha inaonyesha paa iliyoharibika na miundo ya mbao inaonekana. Paa inaweza kuwa ya nyumba au jengo lingine.

Huo ni ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha kiunganishi cha bomba la maji ambacho kinaweza kutumika kuunganisha mabomba mawili pamoja. Kiunganishi hiki cha sehemu ya kati ya chuma na sehemu mbili za plastiki za blue kila upande.

Ukavu wa maji na usimamizi wa taka .Inaonyesha maji yakitoka kwenye bomba na kumwagika chini. Inaonekana kama maji yanatoka kwenye mfumo wa umwagiliaji au wa kisima. Maji yanonekana safi na yana mtiririko mzuri.

Hili ni mandhari ya mjini yenye majengo na ukuta wa matofali. Kuna jengo lililo katika hatua za ujenzi upande wa kushoto na majengo mengi yaliyokamilika nyuma. Ukuta wa matofali unaonekana mbele ya picha. Anga ni ya bluu.

Huu ni ugavi wa maji na usimamizi wa taka, inaonyesha mabomba ya buluu na nyeusi. Mabomba haya yanaonekana kuwa kubwa sana na yamewekwa katika safu. Yanatumika kwa kawaida katika mfumo ya maji taka, mifereji ya maji na kilimo kwa ajili ya umwagiliaji.